Hapa mna viti kadhaa, viti hivi vina tuseme kifaa flani ambacho kinasaidia haswa wakati mtu anapoandika. Kuna kijimeza pembeni mwake ambayo imeshikwa na kiti yenyewe. Mtu anaweza kuketi huku akiandika.

Hatimaye hapa kuna mmea fulani ambao lina maua nyekundu. Halafu pembeni pale mna ghorofa kubwa ambalo lina ghorofa mbili kwenda juu. Naam.

Hapa kuna wachezaji wawili. Wachezaji hawa wanacheza mpira na ni walemavu. Wanatumia magongo huku wakicheza. Mbeleni pale mna ukuta uliojengwa kwa kutumia simiti.

Hapa ni uwanjani, mna watu kadhaa, wawili wao wakiwa wanaharakisha, wakitembea. Nyuma yao kuna watu kadhaa ambao wameketi kwenye viti vya plastiki.

Hapa. Hawa ni wachezaji watatu. Wawili wakiwa na magongo ya kutembea. Hatimaye wako katika uwanja na wana. Natumai wanacheza. Naam.

Hatimaye hapa mna nyumba fulani. Nyumba hili ni ghorofa , lina ghorofa mbili kwenda juu na lina lango milango moja moja kwa kila ghorofa.

Hapa kuna watu wawili ambao ni wakenya, wachezaji wakenya maana vazi lao limeandikwa Kenya na wako kwenye baiskeli. Wamevalia kofia na miwani na tena wanabishana kwendesha baiskeli. Wako kwenye michezo ya kiendesha baiskeli.

Hili ni ghorofa ambalo lina ngazi za kuenda juu na za kuteremka. Jengo hili lina ghorofa zaidi ya moja kuenda juu.

Hawa ni wachezaji walemavu, wanatumia magongo, na ni wachezaji wa kandanda kwa sababu kuna mchezaji mmoja amepiga mpira, wako uwanjani.

Hatimaye hii, hiki ni kitabu cha darasa la pili naa linahusisha mambo ya afya, usalama na tabia njema kulingana na ilivyoandikwa mahali pale, na ina picha ya watoto wadogo, wa chekechea nikidhani.

Hivi ni vikundi vya vitabu ambavyo vimepangwa kwa utaratibu. Vimewekwa juu ya meza na mna jumba fulani pale vimo kwenye chumba fulani.

Huyu ni mdada moja ambaye aliyevaa nguo la nyeusi na imechanganyika na nyeupe, na yuaonekana yuko kwenye bahari na yuatumia mashua kwenye msafara wake. Natumai anasafiri kwenye bahari au anaendelezea masomo yake kwenye bahari, somo la kusafiri kwenye maji.

Hapa mna chati. Chati ambalo limeorodheshwa alphabeti kuanzia a mpaka z. Chati hili ni nyeupe limebandikwa kwenye ukuta.

Hapa ni darasani, mna dawati kadhaa pamoja na viti ambavyo vimepangwa kwa njia iliyostahili alafu pia kwenye juu la dawati haya, mna vijikaratasi vyeupe. Natumai haya ni mitihani na mbele kidogo mna meza na vitabu.